Hawa ni wanariadha wa Kenya ambao wanaonekana wakiwa wameshika viatu vyao mkononi. Nyuma yao kuna wanariadha mwingine. Pembezoni kuna wale ambao ni mashabiki walio keti.

Hii ni mahakama kuu ya nchi ya Kenya, chini yake kuna maelezo yaliyopeanwa kwa lugha ya kingereza kuusiana na msimamo wake juu ya haki za LGBTQ community .

Hapa ni barabarani kando utaona kuna taka ambazo zimejaa. Pembeni, utaona watu ambao wanatembea. Pia, utaweza kuyaona magari.

Huu ni mtaro ulio kando ya barabara wenye maji machafu. Pembeni kule barabarani utawaona watu wanaotembea, utaona pikipiki pia unaweza ukaona majumba kwa umbali.

Haya ni maeneo ya Huduma Center. Utaona wateja waliolkuja kuhudumiwa. Pia utamuona yule mahudumu pale nyuma ya kioo. Ukitazama, kuna haina tofauti tofauti za kulipa pesa zako, na maagizo kwa wale amba wana kuja kushukulikiwa.

Hawa ni watu wanaoshangilia wakiwa wameinua mikono juu, huku wengine wakirekodi kwa simu zao. Kuna wanaopiga makofi na wote wamejaa na furaha.

Huyu ni raisi wa tano wa jamhuri wa Kenya, William Samoei Ruto. Akiwa amevaa suti nyeusi na shati nyeupe na tai ya rangi ya manjano. Kando yake kuna jaji mkuu Martha Koome.

Hawa ni wachezaji uwanjani, mmoja wao mwenye jezi nyekundu anaonekana kuupiga mpira huku wengine wanne wenye jezi ya manjano na samawati wakimfuata. Pembeni kuna picha za mashabiki.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda wakiwa uwanjani. Kuna wale ambao wamevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi, na wamevaa vya nyeupe na samawati.

Hawa ni mashabiki wa spoti wakishangilia mechi uku wameinua mikono, wengine wakiwa wanapiga makofi nao kuna walio na firimbi, wengine watulivu

Hawa ni wachezaji wa mpira haina ya vikabu, wengine wakiwa wamevaa chezi nyeupe, na wengine wakiwa mevaa ya rangi ya samawati. Pembezoni, utawaona watu walioketi chini wakitazama. Huku mmoja, amesimama.

Huyu ni Rais wa nne wa Jamhuri ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Akiwa amebeba bibilia mkononi akionekana kuapishwa. Kando yake kuna mkewe, Margaret Kenyatta.

Hawa ni watu ambao wanaonekana kuwa kwenye kampeni. Wamebeba picha inayoonyesha kwamba, wanampigia debe Raila na Kalonzo kwenye kura za 2017.

Hawa ni wachezaji ambao wanaonekana wakisherehekea huku wengine wameinua vidole juu. Kule nyuma, kuna watu wengi ambao wamesimama wakiangalia.

Huyu ni rais wa nne wa nchi ya Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta. Akionekana kuwa kwenye mazungumzo na aliyekuwa jaji mkuu wa nchi ya Kenya, David Maraga na mahakimu wengine.

Hawa ni wachezaji wa Gor mahia dhidi ya Afc leopards wanacheza Mpira wa kandanda, dakika ni ya arobaini na mbili na sekunde hamsini na mbili, wamefungana bao Moja Moja, pembezoni kuja mashabiki walioketi na wanaoshangilia wakiwa wamesimama.

Hawa ni wanasiasa wa mrengo wa PNU wakionekana kuwa kwenye mkutano, wameinua glasi juu huku mweshimiwa Raila Odinga akiongea kwenye kipasa sauti na kuna keki iliyo kwenye meza.

Hawa ni wachezaji wa timu wa kenya wa raga, ambao wamevalia jezi zinazoonyesha Kenya Airways. Wanaonekana wakishangilia huku wamebeba medali iliyo na mchongo wa aina ya ndovu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda kwenye uwanja, wale wa timu moja wakionekana wamevaa jezi ya rangi nyekundu Na nyeusi na wale wengine wakiwa wameva ya rangi ya manjano. Pembezoni utawaona mashabiki wengine wameketi huku wengine wamesimama.